Kijana akitazama pango linalowekwa kwenye ukuza wa mimea pango hili lina tangazo wa mutu anayejita Dr. Chikonko ambaye anadai kutoa huduma kama kumvuta mpenzi, biashara nyota na kadhalika. Namba ya simu inaandikwa kwa maaadishi makubwa rangi ya machungwa na bluu.

Inaonyesha mazingira ya hospitali au wodi ya watoto. Kuna watu wawili waliovaa mavazi rasmi wakimtembelea mtoto aliye kitandani, labda kwa ajili ya kumfariji au kumjulia hali. Wengine wamesimama nyuma karibu na vitanda vya wagonjwa.

Eneo mingi nchini hii huathiriwa na mafuriko, katika msimu wa mvua. Hasa hapa mji yetu, mjini wetu hapa Wajir na ata Garissa wakati wakati wa mvua kubwa, maji mingi hutoka kutoka mtoni na huathiri kazi na kitendo mbalimbali inayofanyika hapa ardhi yetu.

Ni picha linaonyesha mazingira ya hospitali tunaona daktari ama nesi akihudumia mtoto mchanga. Madaktari ni watu muhimu sana kwa afya ya jamii, bila wao kuishi itakuwa ngumu sana.

Mashinda kubwa ya ardhi hapa ncini kenya, ubomoaji ya mali ya watu imekithiri sana hapa nchini. Hii imesababishwa na serikali ambayo haingalii uzuri ya wananchi.

Wizara wa afya wameikuza afya na mahosipitali, walijaribu kuileta madaktari ambayo wako na utaalamu hasa hapa kwetu mjini Garisa. Walileta vifaa ambavyo haiwezi patikana nchi yoyote. Vifaa vya upasuaji ambavyo inarahisisha kazi.

Chanjo ya polio ni muhimu sana. Hutahadharisha watoto kwa maradhi mbalimbali sana. Inasaidia watoto wakuwe na nguvu, wasipatwe na ugonjwa haraka haraka.

Usafishaji wa mazingira ni kitendo muhimu sana. Uchafu ya mazingira huleta madhara mengi, ukosefu wa afya, na vitu vinginevyo mingi sana.

Wadaktari wa wanyama husaidia wakulima ambao, wanafuga wanyama. Hio dawa huzuia magonjwa mingi ambayo ingeathiri wanyama.

Serikali ya afya imekuja hospitalini yetu hapa nchini. Hapa tunaeza ona, watoto wachanga wakihudumiwa, vyema sana.

Dawa inayoongeza vitamin D kwa mwili wetu ni muhimu sana, muhimu hasa kwa wazee. Kwa wazee ambao wamepitisha miaka hamsini na cho, inasaidia wawe na nguvu, ngozi yao kuwa nzuri sana.